zingira nzuri sana ambapo imetengenezwa kwa sababu miti imepandwa ni safi tena kuna maua inayopendeza, kuna mjengo kando yao tena ambalo ni safi inapendeza.

Mtu mmoja ambaye ni mwanamke, ameketi kwenye kiti, hana miguu zote ni kiwete ako na mkwaju ambalo linamsaidia kutembea mara anapoenda mahali kutoka mahali pengine hadi pengine.

Ratiba ambalo limewekwa ukuta, ili wanafunzi na walimu waweze kujua ni saa ngapi wanafaa kukula ama niwakati wa kuenda darasani, ili wasipoteze muda katika kazi yao ya kila usiku.

Wanariadha ambao ni wa nchi yetu ya Kenya walishindana katika nchi mbalimbali hadi wakaepuka kuwa washindi. Wamepewa tuzo lao ama wamepewa zawadi, wameshika bendera ya Kenya kujifunika kuonyesha kuwa wako upendo kwa nchi yao.

Karatasi ambazo wanatumia watoto wadogo ili kuchora vitu ambavyo wanaambia na walimu wao wachore ili waweze kuonyesha kwamba wanajua kuchora ili waweze kueka kwenye ukuta.

Nyumba kubwa ya ghorofa ambapo inaoneka kua kuna mahali pa kupanda ili watu wanapokua wanaenda uko juu wanapitia. Tena kuna mazingira ambapo wamepanda maua inayopendeza.

Mtu mmoja ambaye anacheza mpira wa kandanda ako na jezi ambalo limeandikwa Kenya, inaishara kwamba anashindania nchi yake tena hana miguu moja kwa sababu anatembea na vijiti ambazo anatumia watu hawana miguu moja.

Sanduku ambacho wanafunzi wanatumia ili kuweka vitabu vyao wale ambazo hawazitumii ili wakati wasiranderande kila mahali waweze kuhifadhi mazingira yao na yasichafuke.

Chumba kubwa ambalo limejengwa sana. linaoenekana kuwa ni madarasani kwa sababu ni refu na iko na madirisha mingi sana, wanafunzi wanatumia wanapofunzwa na walimu kila siku.

Uwanjani ambapo kuna wachezaji wanao cheza mpira wa kandanda, watu hawa naona wanatembea na vijiti, hawana mguu moja ni walemavu, lakini wanafanya ushindi ambao ni mzuri wakifanya kila siku.

Nyumba kubwa ambalo limejengwa ili kuhifadhi tarakilishi ambazo watu wanakuja kufanya utafiti pia wanakuja kufanya mazoezi na kusomea katika nyumba hii.

Vitabu ambazo zimepangwa kwa utaratibu sana. Hii ni za watoto wadogo. Wanatumia kusoma kielimu na tena wanaweza kujua kuandika kupitia vitabu hivi baada ya walimu wao kuwapa masharti ya kutumia vitabu hizi.

Msichana ambaye amevaa shati ambalo limeandikwa Kenya. Hii inamaanisha kwamba anapenda nchi yake ya Kenya. Ako kando ya mto. Anaonyesha vitu ambazo zimeandikwa kwa maandishi.

Mwanariadha ambaye amevaa nguo ya nchi yetu ya Kenya. Hii inamaanisha kwamba anafanya mazoezi yake ya kila siku ili ikifika siku ya mashindano aweze kuebuka kuwa mshindi na apewe tuzo lake.

Msichana ambaye Hana miguu zote anatumua gari ambalo linatumika na watu ambao ni viwete hili kushinda katika ushindi ya mbio ya riadha ako kwenye uwanja hili aanze ushindi yake.

Watu wawili ambao mmoja hana miguu anatembea kutumia ile gari la viwete. Mwingine anamsaidia huyu kumfuza jinsi wanapoaza kupigana mchezo ile wa kurushiana ngumi kwenye steji.

Wachezaji ambao wanacheza mprira wa soka. Mpira huu unachezwa na wachezaji ambao hawana mguu moja ama labda ni viwete. Wanashindania iliwapate mshindi iliwapewe tuzo ama apewe zawadi. Kuna uwanja kubwa hapa ambao wanatumia kufanya ushindi wao.

Hii ni mlango wa darasa la grade moja C, ambapo mwalumu wao anaitwa Agnes. Ambapo amesema kua, anamkaribisha kila mmoja kwa hii darasa bila wasiwasi wowote.

Hii ni darasa kubwa ambao wanafunzi wanasomea kuna ubao ambalo wanatumia kuandika ili wengine waweze kuona ambacho kinafundishwa na mwalimu.

Mtu ambaye ameketi kwa kiti, aina ya gari inayowabeba watu ambao hawajiwezi kutembea, ameshika vitabu zake akielekea darasani kwenda kufunzwa.

Wachezaji ambao wanashindana kwenye mpira wa soka. Wanaonekana kuwa na vijiti ambazo zinawasaidia kutembea moja kwa moja kwa sababu labda wanaumia miguu.

Karatasi ambalo limeandikwa kutoka A hadi Z, ambapo wanafunzi wadogo wanatumia kusoma, iliwaweze kujua jinsi ya kusoma wanapokuwa darasani ama shuleni, na tena kuweze kujua jinsi wanaandika maneno shuleni wanapofunzwa kwa shuleni na mwalimu wao.

Wanariadha wawili ambao mmoja amelala chini hii ni kwamba labda amechoka kwa kukibia huku mwanadamu mwingine anamsaidia. Hii ni ishara ya kwamba wako na utu na kila mmoja ana jali maisha ya rafiki yake.

Darasani la wanafunzi ambapo madawati ziko hapa wanachotumia wanafunzi kusoma tena kunandika mtihani yao. Tena kuna vitabu ambazo zimewekwa ndani ya madawati hizi.

Wanariadha ambao wamevaa nguo za Kenya. Hii ni baada ya kuibuka kuwa washindi. Wamepewa tuzo lao la pesa ili kuonyesha watu wengine kwamba talanta zao zinaweza kuwapa na kuwalipa pesa mingi.

Watu ambao wanaonekana kuwa na furaha huku wengine wakiwa wameketi kwenye vijigari zinazobeba watu ambao hawana miguu huku aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko akiwa kwenye katikati, wanaonekana kuwa na furaha.

Watu wawili ambao wanaendesha baiskeli moja. Wamefunika kijwa chao inayoweza kuzuia labda kutokea ajali hawataweza kuumia . Wanaendesha baiskeli hii kwa sababu hii ni wakati wa mashindano.

Huu ni mlango wa ofisi ambapo labda kuna mwalimu ako ndani, ambapo ina ishara kwenye karatasi imeandikwa kwamba hakuna mwanafunzi yeyote yule anaruhusiwa kuingia ndani hapa.

Tarakilishi ambayo imewekwa juu ya meza inasaidia watu kufanya utafiti wakati wa masomo. Labda umepata kama masomo yako ni ngumu unakuja kutafuta majibu kwenye tarakilishi hiki bila wasiwasi wowote ule.

Wanariadha wawili ambao wamevaa nguo hili nyepesi ili kuhakikisha kwamba wamekimbia haraka , wanafanya mazoezi kwenye uwanja wa kufanya kila siku ili wanapoenda kushindana kwenye mashindano waweze kuepuka kuwa washindi.

Darasani ambapo wanafunzi wanasomea kwa sababu hapa kuna viti ambacho wanatumia wanafunzi kuketi chini na tena meza wanaoweka vitabu kuandika wanapofunzwa na walimu wao.

Watu ambao wamevaa nguo nyekundu huku wamevaa kofia nyeusi. Wanonekana kuwa na furaha sana. Labda wameibuka kuwa washindi huku wakimsukuma kwa gari wapitao watu ambao hawana miguu, watu hawa ambao hawajiwezi kutembea.

Vijikaratasi ambazo zimeandikwa kutoka a hadi z , hii inaishara ya kwamba inasaidia watoto wachanga waweze kujua kusoma na kuandika wakiwa bado wanaendelea kuwa wakubwa.

Wanariadha wawili ambaye moja ni mwanaume mwengine ni mwanamke. Wako kwa harakati za kufanya mazoezi kabla ifike ile siku ya mashindano ili ikifika hiyo siku watakuwa sawa kwa mwili zao.

Darasa la wanafunzi ambalo limejengwa ili wanafunzi waweze kusomea hapa. mazingira tena naona ni safi kwa sababu maua ni mingi zimepandwa na zikaweza kufyekwa iweze kukaa vizuri.

Wachezaji ambao wako hapa ni wale hawana miguu moja. Wanatumia vijiti ilo kujisaidia kutembea huku mmoja wao ambaye ako na miguu yote akiwaonyesha na kumfunza jinsi ya kucheza.

Darasa la wanafunzi ambazo zimejengwa ili wanafunzi watumie kujifunzs katika shuleni . Tena limezafishwa, hii inaonekana kuwa usafi unadumishww katika hali hapa.

Wachezaji wanaocheza mpira ya soka wanonekana kuwa wakona vijiti ambao inawasaidia kutembea kwa sababu hawana miguu moja wanashindana hili moja wao waebuke kuwa washindi tena wanafaa kuonekana pia hawa wana talenta ya kucheza.

Kifutio ambacho wanafunzi wanatumia kufuta ubao ili waweze kuendelea na masomo yake labda iwapo wanataka kuandika vitu zingine wanatumia kifutio hiki ili waweze kufuta ambacho vimeandikwa waweze kuandika tena vitu zingine.

Miti ya bendera ambalo ni refu sana. Ikifika siku ya kuweka bendera juu wanatumia nyaya hizi kupandisha bendera juu , hii ni ishara kwamba watu wanapenda nchi yao.

Mwanadada ambaye ako kwenye kiti ambacho ni gari, linatumika kubeba wale watu ambao hawana miguu. Wako kwenye mchezo wa kushindana kwenye mbio ili mshindi aweze kupewa tuzo.

Kitabu ambacho wanafunzi wandogo wa grade la kwanza wanatumia kujifunza ili waweze kujua jinsi ambavyo wanasoma na jinsi ya kudumisha usafi wanapokuwa nyumbani.

Hii ni nyumba ambazo zimefunguliwa leo, ina ishara kwamba ya watoto ama watu wote ambao hawaskii, wanatumia mikono kama ishara ya mawasiliano.

Uwanja ambapo watoto wadogo wanakuja kucheza michezo yao ya kuruka kutoka juu hadi chini. Hii inaishara kwamba watoto wengi hapa wanakuja kupatana na wanaweza kuwa pamoja.

Darasa kubwa ambalo liko na viti na mahali ya kuandika. Hii ina ishara kwamba wanafunzi wanasomea hapa kwa sababu kando kando kuna tarakilishi ambazo wanafunzi wanatumia kufanya utafiti na kuendeleza masomo yao.

Wanariadha ambao wanakimbia hapa huku wengine wakifanya mazoezi kwenye uwanja kubwa ambalo watu wengi wanakaa chini ili waweze kushuhudia vile watu wanatumia talanta zao.

Ubao watumiao walimu kuwafunza wanafunzi wao wanaandika kwa kalamu ili wanafunzi wote waweze kuona mbele. Kuna swali ambalo limeandikwa hapa inasema kwamba Samueli alijibu aje vile mungu alimuita.

Karatasi ya mtihani ambalo mwanafunzi amejaza akiwa ameweka majibu yake ili mwalimu aweze kupitia moja kwa moja na arekebishe makosa ya mwanafunzi huyu. Hii ni ishara kwamba mwalimu anapo mfunza mwanafunzi anafaa ampee mtihani ili kumwangalia kama ameelewa anacho funzwa.

Wanariadha amabo wako kwenye harakati ya kufanya mazoezi kabla ifike ile siku ya mashindano, yenyewe, itakuwa vizuri sana kwamba watakuwa wamezoea kufanya mazoezi kila siku.